Njia mbili za barabara zinazotumika kwa ajili ya magari kupita pikipiki na baiskeli, ambapo watu hutumia vyombo hivyo kwa ajili ya kuenda sehemu moja na nyingine kwa shida mbali mbali, wote wanatumia barabara kuu ambayo imejengwa muhimu kwa ajili ya usafiri.

Barabarani gari zinapita zikiongozana kuna lori liko mbele kuna ise ,kosta iko nyuma pembeni kuna ujenzi wa sheri kwa ajili ya kuzuia mafuta, mbele kuna jengo linalojengwa nyuma ya hizo sheri kuna majengo marefu yanayoonekana.

Katika mitaa barabarani kuna sehemu yenye jengo kubwa refu na jengo fupi, ikiwa tayari imeandaliwa sehemu maalumu ya kutupa takataka kwa ajili ya kutunza usafi wa mazingira na afya ya binadamu.

Duka linalouza vifaa vya usimamizi wa takataka pia kuna makatoni, mifagio na vifaa vingine, vinavyotumika katika kusafisha mazingira kuyaweka mahali pamoja kuwa katika hali ya usafi.

Gari la takataka likiwa katika mitaa, kuna watu wako juu ya gari wengine chini wakipokea mizigo ya uchafu tayari kwa kwenda kuiweka sehemu maalumu ya kuchoma ili kutunza mazingira katika hali ya usafi.

Huduma ya maji katika makazi ya binadamu; mabomba yaliyolazwa chini kwa ajili ya kusafirisha maji kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine na kisima kikubwa kikiwa nyuma yake kuonyesha maji hayo yanahifadhiwa kwa ajili ya akiba.